Kuna watu wawili kwenye picha hii, mmoja yuko kwenye lori mwingine yuko nje. Na tunaona ako na gunia kadha wa kadha za vitunguu.

Hapa ni katika kituo ama duka la kuuzia maziwa, ama almaarufu benki la maziwa, ambapo watu wamekuja kununua maziwa kutoka kwa kutoka sehemu hii.

Haya ni matangazo ya bima , bima hii ni ya pikipiki na bima hii hupeana manufaa tofautitofauti kama vile kupata fidia wakati mtu amepata ajali.

Hapa bila shaka ni sokoni na katika soko hili kuna kibanda hiki kimoja ambacho kinauza mazao ya shambani mazao kama vile maembe ,ndizi , nanasi , avakado na kadhalika.

Hapa tunaona mapambo , mapambo ambayo yanauzwa pale sokoni pambo ambazo nyingi zaonekana ni za wasichana shanga za kuvaliwa kwenye shingo na zingine za kiunoni zikiwemo zingine nyingi.

Hapa ni sokoni, na tunaona bidhaa kadha kadha zikiuzwa, kuna bidhaa ambazo ni mazao ya kilimo, na vile tunaona vitambaa, mashati ambayo vile vile wanauza humu.

Hapa ni sokoni, ambapo huku na kibanda. Katika kibanda hiki kuna matunda ambayo yanauzwa, kuna matunda kadha wa kadha kama vile parachichi, haya matunda kama vile vile tunaona maembe.

Hapa ni dukani, katika duka hili tunaona linapeana huduma za M pesa na kuna watu hawa wawili ambao wamekuja kupokea huduma hizi zikiwemo; kutuma na kupokea pesa kupitia rununu.

Hapa ni sokomo na ni katika mojawapo ya kibanda ama sehemu ya kuuza ambapo kuna mazao ya kilimo hiyo inauzwa katika kibanda hiki kikiwemo ndizi, vitunguu na viazi vitamu.

Hapa ni sokoni, na katika sehemu hi ya soko, vibanda hapa vinauza nguo, za ainaaina, za wanaume, za watoto na hata za akina mama.

Hili ni gari kubwa ambalo liko barabarani, gari lenyewe ni aina la Scania likiwa limebeba magari mengine, rikiyasafirisha kuelekea kituo cha kuuzia magari kwa wale ambao wana nia ya kuyanunua magari hayo kwa matumizi yao binafsi na kadhalika.

Hapa bila shaka ni dukani na katika duka hili linapeana huduma za MPESA kutokana na Ile michoro ambaye imechorwa kwenye milango yake. Huduma za MPESA zikijumuisha kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu

Hapa bila shaka ni sokoni na katika soko hili kuna wauzaji na wanunuzi ambao katika sehemu hii wamekuja kununua na kuna wale ambao wanauza haya mazao ya kilimo.

Hapa tunaona magari mengi ya aina tofautitofauti ya kifahari, ambayo yameegezwa katika sehemu hii tayari kuuziwa watu ambao wanahitaji magari haya katika usafiri wao wa kibinafsi na kadhalika.

Tunaona hapa kuna magari kadha wa kadha ambayo yameegezwa inayoonekana kwamba yamo katika sehemu yao ya kuuzwa, magari haya niya kuuzwa, kutokana na kwamba hayabandikwa zile nambari za usajili.

Hapa bila shaka ni sokoni ambapo kuna wauzaji ambao wanauza mazao hay y kilimo na Kuna wale wanunuzi ambao wamekuja kuinunua mazao haya ya kilimo .

Katika kiwanja, na katika kiwanja hiki kuna magari ambayo ni mengi ambayo yameegeshwa katika sehemu hii ambayo yanaonekana kwamba ni ya watu binafsi na hutumika katika usafiri wao wa kila siku.

Hapa ni katika duka linalouza bidhaa zinazotokana na maziwa na bila shaka hili ni benki , benki ambalo linapeana maziwa ya ng'ombe.

Hapa ni ndani ya benki, na ni ubao ambao unaonyesha jinsi ubadilishanaji wa sarafu katika nchi tofauti tofauti unavyotendeka. Vile sarafu zinanunuliwa kwa bei gani, na zinauzwa kwa bei ipi.

Hapa ni ndani ya duka la mapambo ambapo ndani ya duka hili wanauza sanamu. Sanamu zenyewe ni za nyuso za binadamu. Miili yao, zingine ni za wanyama na sanamu zenyewe zimetengenezewa mbao.

Hapa kunaonekana ni sokoni ambapo nguo zinauzwa, kuna muuzaji ambaye anaonekana akiwa amesimama juu ya nguo zenyewe na kuna mnunuzi ambaye tunaona ako na begi, nguo ni za ainaaina.

Hapa ni madukani, kuna apa maduka tatu, ambazo labda zinauza vifaa tofauti tofauti, kama katika hili duka la kwanza kuna friji ambalo lina soda na vilevile wanapeana huduma za M-pesa.

Hapa ni katika mojawapo ya kampuni ya kuuza magari, katika kampuni hii kuna magari ambayo yameegezwa hapa ambayo ni ya aina tofautitofauti na rangi tofautitofauti na kuna wale wahudumu wa kampuni hii ambao wamesimama mbele ya gari hizi tayari kuwauzia wale ambao wamekuja kuzinunua gari zenyewe.

Hapa ni dukani na katika duka hili kuna huduma za Mpesa vilevile wanauza bidhaa zinginezo kama vile, unga wa ugali, unga wa kupika wa ngano, kuna Mchele, kuna soda vikiwemo vitu vingine.

Hapa tunaona magari mawili, magari ambayo yameegezwa, yamefunguliwa, na magari haya yanatumika katika usafiri, yana safirisha watu kutoka eneo moja hadi lingine, na kuchangia watu kupata kipato chao hasa madereva na yule konda , na mwenye gari.

Hapa bila shaka ni sokoni sehemu ambayo mazao ya kilimo yanauzwa na katika sehemu hii kuna zile nyanya ambazo zimepangwa kwenye kreti na mchuuzi huyu akiwa tayari kuziuza kwa wale ambao wamekuja kuzinunua sokoni.

Hapa ni sokoni, katika kibanda cha muuzaji mmoja, tunaona viazi vya aina vikiuzwa hapa, kuna vile viazi vitamu na viazi vya kawaida ambavyo viko kwenye vipimo tofauti tofauti.

Haya ni matangazo ya bima , bima ambayo ni bima ya Jubilee ambayo ni ya manufaa kadha wa kadha kama vile kwa wale ambao wanajifungua , dawa , hela ambazo zinalipwa kwa daktari na manufaa mengine mengi.

Haya ni matangazo ya bima, bima hii ni ya nyumbani ya kampuni ya Anziano Insurance Agency na ndani ya bima hii inakinga kutokana na uwizi kule nyumbani, moto, vyombo vya kieletroniki kama vile simu na tarakilishi ikiwemo vitu vinginevyo.

Hapa bila shaka ni sokoni, na katika eneo hili la soko na katika kibanda hiki, Kuna zile champali ambazo ni za aina tofauti na za rangi tofauti tofauti, zinazo uzwa katika kibanda hiki.

Hapa tunaona magari ya kifahari ambayo yameegezwa kando ya barabara. Magari ya aina ya Mercedes, Harrier na kadhalika. Nyuma yake tunaona kuna ghorofa, na nyaya za stima.

Hapa tunaona muuzaji akiyapima maziwa kwa kikombe kutumia jagi, nyuma yake kuna hii mashine ambayo inatumika kuuza maziwa, mashine hii inabofya kile kiwango unachoitaji alafu maziwa haya yataingia kwenye kichupa ama karatasi ambayo itakuwapo.

Hapa tunaona kitita cha pesa, pesa zenyewe ni shilingi noti ya shilingi elfu moja pesa taslimu za Kenya ikiwa imepangwa.

Hapa ni katika mojawapo ya maduka, inayouza bidhaa zinazotokana na maziwa, maziwa ya ng'ombe, tunaona vile bidhaa kama vile maziwa mala, kuna vile vile maji ambayo ni ya kunywa, maji safi ya kunywa na kadhalika.

Hapa tunaona matangazo ya bima, bima ya kampungi ya Anziano, na bima yenyewe ni bima ya magari, magari binafi. Tunaona zile fedha zinazo hitajika kwa mwezi na kwa mwaka.

Hapa ni kibanda kimoja pale sokoni kibanda chenyewe kinauza, vyakula kadha wa kadha kuna nyanya , kuna dhania , kuna pilipili hoho, kuna limao , vitunguu na matunda ya aina aina, kwa hivyo ni kibanda cha kuuzia vifaa pale sokoni.

Hapa ni katika duka la kuuza maziwa, maziwa ambayo niya ng'ombe kutokana na mchoro huu wa ng'ombe amabao umechorwa mbele ya duka hili, maziwa haya yanahifadhiwa hapa na kisha kuuziwa watu.

Hapa bila shaka ni kituo mojawapo cha kuuzia magari, na katika kituo hiki kuna magari ambayo yamesafirishwa kutoka bandarini na kuletwa katika sehemu hii kwa shughuli ya kuuzwa.

Hapa ni mojawapo ya soko, ambapo tunaona kuna bidhaa tofauti tofauti zinauzwa. Kuna wale wauzaji na wanunuzi ambao wamekuja katika soko hili, ili kuweza kuuza na kununua bidhaa mtawalia.

Hili ni tangazo la mojawapo ya mashirika ya pima liitwalo, Pritta .Katika shirika hili unaweza sijazili kwa shilingi mia sita ishirini peke yake na mojawapo ya manufaa ya pima hii ni huduma za kupunguzia mzigo iwapo umepoteza mpendwa wako.

Hapa bila shaka ni sokoni, ambapo kuna mapambo ya kina dada yanauzwa hapa. Kuna mwanaume ambaye amevaa shati ya buluu na long'i nyeusi akiwa kwenye kibanda chale tayari kuwauzia mapambo wale ambao wamekuja kuyanunua.

Hapa ni katika sehemu ya maegesho ya gari ,ambapo ni katika kampuni moja ya kuuza magari ambapo kuna magari ya aina tofauti tofauti ambayo, yameegezwa hapa wakiwa na vilevile rangi tofauti tofauti.

Hapa ni katika sehemu, ambapo kuna maduka, duka kadhaa na kuna duka hapa ambalo limefunguliwa, ambalo lina benki, la kuuza maziwa, vilevile linauza tomato .

Katika mojawapo ya maduka ya shirika la safaricom ambapo Kuna huduma za mpesa ambazo zinapeanwa huku, Kuna kina wanadada watatu ambao wamekuja kupata huduma hizi za mpesa katika maduka haya, zikiwemo kutuma na kupokea pesa kwa njia ya rununu

Hapa ni ndani ya mojawapo ya kituo ambacho ni cha kuuza magari na kuna magari mbali mbali ambayo yameegezwa tayari kuuzwa kwa wale ambao wanatafuta kuyanunua.

Hapa ni sokoni. Katika hili ni soko la nguo, tunaona nguo kadha wa kadha kama vile shati, zikiuzwa hapa kuna wale wamekuja kununua, na kuna wale wauzaji ambao wanauza ili kujikimu, kimaisha.

Hapa ni sokoni, tunaona vibanda kadhaa ambavyo vinauza mazao ya kilimo hasaa pa matunda, tunaona wauzaji hapa, kuna muuzaji mmoja ambaye ameshika tama akingoja wanunuzi waje.

Hapa tunaona mojawapo ya matangazo ya bima, bima hii ni ya gari na katika bima hii unatakiwa kulipia shilingi elfu saba mia tano sabini na nne kwa mwaka alafu bima hiyo utaitumia kwa muda wa mwaka moja.

Hapa bila shaka ni sokoni ambapo kuna bidhaa mbalimbali huuzwa na katika kibanda huiki kuna viatu ambavyo ni vya aina tofauti tofauti ,mapambo tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti wapo wauzaji tayari kuwakaribisha wanunuzi kuweza kununua bidhaa hizi.

Hapa ni katika moja wapo ya vituo ama mashirika ya kuuzia gari, na tunawaona watu wawili ambapo mmoja wao ni muuzaji na mwingine ni mnunuzi, muuzaji akimpokeza mnunuzi kiifunguu cha gari baada ya kununua gari yake.

Tunaona mikono miwili ambayo imeshikilia noti la shilingi takriban elfu moja pesa tasilimu za Kenya, kwa sehemu ambayo inaonekana kama meza kuna, shilingi hamsini, nazo pesa tasilimu za Kenya.

Hapa tunaona viazi, ambavyo vimewekwa kwenye kreti za mbao, na duka la M-Pesa vile vile, kando yake kuna friji ambalo lina soda za aina aina.

Hapa ni sokoni katika kibanda kimoja ambapo tunaona mazao tofautitofauti ya kilimo yakiuzwa pale sokoni ili kuweza kupata pesa za kuweza kujikimu maishani.

Hapa ni katika kiwanja na katika kiwanja hiki Kuna magari matano ambayo yameegezwa, mawili yakiwa meupe, mawili yakiwa meusi, na Moja likiwa la rangi ya samawati na magari yenyewe ni mapya kutokana na zile namba za usajili ambazo ziko kwenye magari haya.

Hapa ni sokoni na katika soko hili bidhaa zimetandazwa chini kwa gunia na kuna wauzaji ambao wanauza mazao ya kilimo na kuna wale ambao wamekuja kununua mazao haya ya kilimo

Haya ni matangazo ya mojawapo ya bima za nyumbani na katika bima hii inapeana huduma kama vile ikiwa hapo nyumba yako itakapochomeka tutaweza kukinga kutokana nao vile vile kama utapata ajali ndani ya nyumba au vitu vya muhimu katika nyumba yako vimo katika bima hii.

Hapa tunaona magari ya aina aina yameegezwa tayari kuuzwa , magari haya ni ya bei tofauti tofauti yanatusaidia katika usafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa ni sehemu ya madukani, naona kuna duka zaidi ya moja. Lakini kuna ile ambalo lina bidhaa tofauti tofauti na tunaona linauza maji mipira, linapeana huduma za M-Pesa, vile vile linauza zile kadi za Airtel, na ikiwemo soda na bidhaa zinginezo.

Hii ni mojawapo ya bima za afya na bima hii ya afya ni ya kampuni ya Jubilee ambayo husaidia kupunguza garama ya matibabu kule hospitalini na tunaona ina manufaa kadha wa kadha.

Hili ni gari kubwa ambalo ni la aina ya Scania, gari ambalo linatumika kusafirisha magari mapya na kuyapeleka katika vituo vya kuuzia magari kwa wale ambao wananuia kununua magari yenyewe.

Tunaona gari ya aina ya Nissan, ambalo linaonekana kuoshwa, kwa hivyo tunaezasema liko kwenye sehemu ya kuosha magari. Vile vile tunaona kuna miti kando ya sehemu hii ya maegesho, na barabara ambapo tunaona gari.

Hapa ni dukani na katika duka hili linapeana huduma za Mpesa, kutokana na Yale mapambo ambayo yako ndani ya duka lenyewe, na kwenye mlango, na kuna bwana mmoja ambaye amekuja kutafuta huduma dukani humu.

Kuna mkono hapa ambao umeshika shilingi elfu mbili pesa taslimu za Kenya. Vilevile huu mkono mwingine umeshika simu ambayo ni ya kampuni ya Nokia huku kwenye kibanda cha Mpesa inaonekana labda anatoa pesa kutoka kwa mpesa shilingi taslimu elfu mbili.

Haya ni magari manne ambayo ni mapya kutokana nazile nambari za sajiri na magari haya mawili ni meupe moja likiwa jeusi na linguine la rangi ya samawati .

Hapa tunaona ni duka, duka la kuuzia mayai. Tunaona mayai ambayo yamepanga kwenye kreti, na tayari kuna zile kreti ambazo tayari ni kama mayai yenyewe yashauzwa ambazo hazina mayai.

Hapa tunaona noti ya shillingi mia tano, pesa taslimu za Kenya, limechorwa picha ya Mzee Jomo Kenyatta, na bunge, bunge kuu la Kenya sehemu ya nyuma.

Hapa bila shaka ni sokoni na katika soko hili kuna wauzaji na wale wanunuzi ambao wamekuja kununua mazao haya ambayo yanaonekana ni mazao ya kilimo kama vile nanasi na matunda mengineo.

Hapa bila shaka ni sokoni sehemu ambayo mazao ya kilimo yanauzwa ,huku mazao kama vile matunda na mboga zikiuzwa sehemu hii, kuna wale watu ambao wamekuja kununua na kuna wale wauzaji ambao wako tayari kuwauzia wanunuzi ambao wamekuja kununua bidhaa bizi.

Hapa tunaona magari ambayo yameegeshwa, magari ambayo ni ya bei na magari yenyewe yanatumika katika usafiri wa kibinafsi kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hapa bila shaka ni katika kiwanja na katika kiwanja hiki kuna yale magari manne ambayo yameegezwa hapa ikiwemo moja ambalo ni la kampuni ya mikopo ,kampuni yenye ikijiita Progressive Credit ambayo inapeana mikopo kwa wananchi.

Hapa ni ndani ya moja wapo ya duka la kijumla na kumna ...kuna muhudumu ambaye amisimama kando ya mashine hizi mbili. Moja ikiwiwemo Ile ambayo inauza maziwa na nyingine ikiuza mafuta ya kupikia.

Hapa tunaona watu wawili ambao wanasalimiana mmoja akimpokeza mwingine kifunguu cha gari i, meonekana kwamba amelinunua gari hili kiasi fluani cha gari.

Hapa tunaona matangazo ya bima. Bima hii ni ya kampuni ya CIC ambayo ni bima ya kifamilia. ni Bima ambayo natumika katika kusaidia familia.

Hapa bila shaka ni sokoni ambapo kuna shughuli za kuuza na kununua, na katika kibanda hiki kuna champali ambazo zina urembo tofauti tofauti.

Duka ama kitu cha, spesheli cha kampuni kadha wa kadha kama vile western union, money gram, mpesa, ikiwemo mashirika mengine ambayo yanahusiana na mpesa na, kutuma na kupokea pesa.

Hili bila shaka ni duka, na katika duka hili, baadhi ya huduma zinazotolewa ni zile huduma za M pesa ambapo mtu anaweza kutuma na kupokea pesa kwa njia ya rununu.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa, magari yenyewe ni ya aina ya mercedes katika mojawapo ya kituo cha kuuzia magari ya mercedes Kenya.

Hapa tunayaona manoti manne ambayo yako juu ya meza, noti hizi ni noti za shilingi elfu moja kwa hivyo kwa jumla ni shilingi elfu nne pesa taslimu za Kenya.

Hapa tunaona duka, mojawapo la mlima maziwa ya mlima Kenya ambapo sehemu wakulima wanaweza leta maziwa yao, alafu na watu wanaeza kuja sehemu hii kununua maziwa tofautitofauti katika duka hili.

Hapo bilashaka ni katika soko la wazi, na katikati soko hili Kuna wachuuzi ambao wanauza mboga, na Kuna wale wanunuzi ambao wamekuja kununua mboga hizi. Na kando ya soko hili Kuna barabara ambapo Kuna magari ambayo yako yanasafiri.

Hapa bilashaka ni katika duka. Duka ambazo zinatoa huduma za, kampuni ya Mpesa, ambapo watu wanaweza kutuma pesa na kuitoa kwa njia ya simu.

Hapa ni sokoni na ndani ya soko hili kuna mazao ya kilimo ambayo yanauzwa huku na wauzaji ikiwemo karoti , nyanya, mahindi, viazi ,mboga, machungwa , pilipili hoho na kuna wale wanunuzi ambao wamekuja kununua bidhaa hizi.

Hapa ni dukani na katika duka hili kuna huduma za M-pesa ambazo zinapeanwa na katika huduma hizi moja anaweza kutuma na kupokea pesa kwa njia ya rununu.

Hapa ni katika shirika mojawapo la kuuza magari ambapo magari haya yameegeshwa yakiwa ya aina tofauti tofauti tayari kuuzwa kwa wale ambao wanatafuta kuyanunua.

Hapa ni barabarani tunaona kuna magari ya usafiri, na kuna trela moja kubwa hapa ambalo limebeba magari mengine magari ,ambayo labda inasafirishwa kuelekea sehemu ambapo yatauzwa.

Hapa ni katika duka linalouza mazao ya kilimo kama vile maziwa, mayai, mikate tunaona hapa kuna benki la maziwa ambalo unatoa pesa alafu unapokea kiwango chako cha maziwa utakacho.

Hapa bila shaka ni sokoni, aa katika soko hili kuna wanuuzaji na wanunuzi ambao wanauza maazao ya shambani. Uku wanunuzi, wakija kununua mazao ya shambani kama vile matunda ambayo ni ya aina aina.

Hapa bila shaka ni dukani na katika duka hili kuna huduma za Mpesa ambazo zinapeanwa kutokana na zile nembo ambazo zimechorwa kwenye mlango huu, vile vile kuna maji ambayo yanauzwa ikiwemo bidhaa nyinginezo.

Hapa bila shaka ni madukani na katika duka moja linapeana huduma za Mpesa kutokana na zile nembo ambazo zimechorwa kwa mkono. Duka hili lingine ni la mapambo ya kina dada kutokana na zile picha ambazo zimechorwa kwa mlango huu na kuna dada ambaye ametoka kupokea huduma hizo katika moja wapo ya duka hizi.

Hapa ni sehemu, ambapo kunauzwa viatu tofautitofauti vya watoto vipo, vya wanaume viko na vya akina dada, na vilevile vya kuvaliwa sehemu tofautitofauti kama vile vya kukimbia, vya kuenda kuelekea ofisini na kadhalika.

Hapa ni katika kituo mojawapo cha kuzia magari ambapo magari tofauti tofauti ya aina tofauti tofauti, yameegezwa yakiwa tayari kuuzwa kwa wale ambao wanataka kuyanunua.

Hili ni duka la mwanabiashara mojawapo, ambapo anauza viatu, vingine vikiwemo vile ambavyo wanampira wa vikapu wanatumia katika mchezo wao, na vingine tu vya kuvaliwa wakati mtu anakimbia na kadhalika.

Hapa bila shaka ni sokoni, katika mojawapo ya vibanda ambavyo kuna viatu vya aina tofauti tofauti vinauzwa, kuna vile ambavyo tayari kunaoshwa kutokana na ule uchafu ambao uko sokoni tayari kwa wale wamekuja kuvinunua.

Hapa tunaona noti za shillingi elfu moja pesa tasilimu za Kenya, zikiwa zimepangwa kwa muundo fulani juu ya meza tayari kwa matumizi.

Hapa bila shaka ni sokoni ambapo bidhaa tofauti tofauti huuzwa na katika sehemu hii, ambapo bidhaa vya mazao ya kilimo vinauzwa. Kuna wale wauzaji na wale wanunuzi ambao wamekuja kununua mazao haya ya kilimo.

Hapa tunaona gari nne, ambazo zimeegezwa kwenye chumba hapa la kifahari, inaonekana ni kama ni sehemu ya gari hizi ambapo zinauzwa, kutokana na yale maandishi ambayo kwenye nyuma ya gari hizi.

Hapa tunaona magari yaliyoegezwa, na wenye kuyaegeza wanaonekana wamesimama mbele ya magari haya wengine wameketi. Ni magari haya ambayo yanawasaidia katika shughuli za usafiri kutoka eneo moja hadi nyingine.

Hapa bila shaka ni sokoni na katika soko hii ni sehemu ambayo nguo zinauzwa, kuna wale wauzaji ambao wameketi katika eneo zao za kuuzia nguo na kuna wale wanunuzi ambao wamekuja kununua wakichagua zile nguo wanazozitaka kununua.

Hapa ni sokoni katika mojawapo ya kibanda na tunaona hapa kunauzwa karoti, pilipili hoho, viazi na mimea mingine ambayo inatokana na kilimo.

Hapa bila shaka ni ndani ya kiwanda cha kutengenezea magari na magari yenyewe ni ya aina ya basi. Basi hizi zikiwa za rangi mbili, kuna zile ambazo ni za rangi nyeupe na zingine zikiwa za rangi ya manjano.

Hili ni duka, duka hili linapeana huduma za M-pesa hivi kwamba kuna kuhifadhi au kutoa pesa kutoka kwa simu na vile vile zina huduma zingine kama kuna bidhaa tofauti tofauti ambazo zinaonekana kuuzwa kwenye duka hili.

Hapa bila shaka ni sokoni, katika kibanda mojawapo ambapo mapambo ya kina dada yanauzwa ambao ni ya rangi tofauti tofauti. Vilevile kuna vikapu ya kina dada na kina mama vinavouzwa katika kibanda hiki.

Hapa bila shaka ni sokoni na katika soko hili ni eneo ambalo linauza bidhaa za kilimo na wauzaji tayari wamo sokoni wakiwa wamengoja wale wanunuzi ambao wamekuja kununua bidhaa hizi za kilimo.

Hapa bila shaka ni sokoni katika , kibanda ambacho kinauza mazao ya kilimo kama vile ndizi hizi za kupika , ndizi zilizoiza, kuna nyanya, kuna pilipili hoho , kuna ndimu na bidhaa nyinginezo.

Hapa ni uwanjani, na katika uwanja huu kuna magari ya usafiri ambayo yameegeshwa hapa, na kuna kina dada wawili ambao wameketi. Dada mmoja na bwana mmoja wanaonekana kutembea.